Mtu huyu amevaa mavazi maalum ya kujikinga akifanya shughuli ya kunyunyiza dawa kwa kutumia kifaa cha kupuliza dawa. Mtu huyu amevaa glavu za mikono za kijani, sare ya kazi ya buluu, viatu vya kujikinga pamoja na barakoa na miwani ya kinga kwa ajili ya kujizuia kuvuta gesi au sumu kutoka kwenye dawa anayonyunyiza.

Mhuguzi huyu amemshika mtoto mchanga akiwa kwenye chuma Cha hospitali .Mhuguzi huyu amevaa safe za kazi na glovu. Anaonekana kumtazama kwa upindo mtoi huyu. Hali hii inaonyesha huduma zinazotolewa kwa watoto wachanga ikionyesha umuhi ma utuzaji katika sekta ya utuzaji wa sekta ya afya

Mtu huyu anapewa chanjo katika mazingira ya mtaani. Afya hutolewa kwa njia ya uingizaji sindano na mtu anayetoa chanjo amevaa koti la kingi na barakoa kwa usalama. Mtu anayepata chanjo ameketi kwenye kiti akijitayarisha kupokea dozi ya chanjo. Hii ni sehemu ya juhudi za kuzuia magonjwa na kuimarisha afya ya jamii.

Ni chupa ya dawa iliandikwa cranberry pills for UTI . Na hizi ni vidonge vya cranberry na vinatumika kusaidia kuzuia au kutibu maambukizi ya njia ya mkojo. Cranberry mara nyingi hutumiwa kama tiba asili au nyongeza kwa ajili ya afya ya mfumo wa mkojo.

Clinic tangaza tiba za asili asilimia mia moja. Tangazo linaonyesha mimea tiba kama mbegu za tikiti, majani ya dawa na bidhaa za mitishamba. Linasisitiza huduma zinapatikana ndani na nje ya Tanzania. Pia kuna nambari ya simu.

Mhudumu wa afya anamchoma sindano ya chanjo mwanaume aliyevaa shati la kijani. Wote wawili wamevaa barakoa kwa ajili ya tahadhari ya kiafya labda dhidi ya covid nineteen au magonjwa mengine ya kuambukiza. Mwanaume anaketi kwa utulivu huku mhudumu wa afya akitumia pamba na sindano kwa umakini kuhakikisha usafi na usalama wa huduma anayotoa.

Mwanamke huyu anapokea chanjo ya kisasa kupitia sindano sikioni .Mtoaji chanjo amevaa glavu na vazi rasmi la kitambulisho, akionyesha uangalifu na uridhi katika kutoa huduma .Mwanamke anaye pokea chanjo anaonekana kutojisikia vizuri au kuogopa, jambo linaloonyesha hisia za watu wengi wanapopata chanjo. Hali inathirisha umuhimu wa huduma za afya na Campaign za chanjo katika kuzuilia magonjwa.

Hii ni dawa asili inayodaiwa kutibu tatizo la tezi dume kwa wanaume. Imetengenezwa kwa viambato vya asili mia moja. Kabla ya kutumia dawa hii ni muhimu ni vizuri kupata ushauri wa daktari ili kuhakikisha usalama na ufanisi wake.

Haya ni vitu vinavyohusishwa na imani za jadi. Kuna sanamu ya mti na vifaa mbalimbali kama vile maganda ya mbegu, vipande vya kitambaa na vyombo vya asili vilivyopambwa kwa maana ya kiutamanduni. Hii ni ishara ya matumizi ya tiba za jadi au uchawi katika baadhi ya jamii za kiafrica.

Barabara hii imefurika maji kutokana na mvua kubwa, magari mbali mbali ikiwa ni pamoja na tuktuk, gari binafsi na matatu yanaelea kwenye maji huku yakijaribu kupita, watu wengine wamesimama kando ya barabara wakibeba miavuli ili kujikinga na mvua, tukio hili linaonyesha changamoto ya mifereji duni ya kupitisha maji na hatari za mvua kubwa mjini hasa katika maeneo yasiyo na mfumo bora ya miundo mbinu ya maji taka.

....kutoka kwa kampuni tofauti, virutubisho hivi usaidia, kuimarisha, mifupa, meno na mfumo wa kinga za mwili. Zinanapatikana katika aina tofauti, kama vile vidonge, vidonge vya kutafuna, matumizi sahihi usaidia kupunguza upunguvu wa vitamini hii kwenye mwili.

Mfanyikazi huyu amevaa koti jeupe, kofia ya usalama na barakoa akiwa katika eneo la ukaguzi, akifanya kazi ya kusafisha au kukagua mitungi ya gesi ya oksijeni. Mitungi hiyo imepangwa kwa safu na inaonekana kutumika hospitalini kwa ajili ya matibabu ya wagonjwa wanaohitaji oksijeni. Mazingira yenyewe ni ya kitaalamu na yanaonyesha umuhimu wa usalama na usafi katika utunzaji wa vifaa vya kimatibabu.

Mtu huyu aliyevaa sutii ya buluu anajararibu kutumia kifaa mbele ya watu. Kifaa hicho lina bompa la rangi samawati na nyeupe kinavyoonekana ni mfumo wa kuendesha maji au mfereji ya maji. Watu waliomsunguka wanaangalia kwa umakini na mazingira yanaonekana ni nje kwenye shamba au uwanja wa maji.

Hii ni familia ambayo ipo hospitalini. Mwanamke aliyevaa nguo za kulala za rangi ya waridi na kofia za upasuaji, anakaa kitandani akitazama mwanaume anayembeba mtoto mchanga aliyezaliwa hivi karibuni. Mtoto amevalishwa mavazi ya rangi nyekundu na kofia ya maandishi ya Krismasi njema.

Wanawake hawa waliovaa barakoa na makoti meupe wanashona vitambaa kwa kutumia mashine ya kushonea, wanafanya kazi katika mazingira ya usafi wakionekana kuwa wanatengeneza mavazi au barakoa kwa matumizi ya kiafya, hii ni shughuli muhimu ya uzalishaji wa bidhaa.

.....Shilikia mwanao mchanga kwa upendo, mama anaonekana mwenye furaha na utulivu, akimwangalia mtoto wake kwa hisia za mapenzi na furaha ya uzazi, hii ishara ya maisha mapya.

Hii ni chanjo ya homa ya manjano, shindano iliojaa dawa, barakoa za upaswaji, na chupa zingine za dawa. Vifaa hivi vinaashiria mazingira ya hospitali au kituo cha afya ambapo chanjo utolewa kwa hajili ya kinga dhidi ya magonjwa hayo hatari kama vile homa na kadhalika.